Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopangwa kwa ustadi na linaloonekana kuwa safi na lenye mwangaza mzuri. Manguo kama mashati, suruali na mavazi mengine yamepangwa kwenye raki tofauti. Duka lina aisle wazi kwa wateja kutembea kwa urahisi. Taa nyingi za dari huongeza mwangaza na mvuto wa bidhaa.

Vitu vya mkono vimepangwa kwa ustadi kwenye meza ya soko, vikiwemo vituku vya rangi mbali mbali, mikufu na mapambo ya kitamaduni. Vipo pia vinyago vya mbao, sanamu ndogo, vijiko na bakuli vilivyotengenezwa kwa ustadi wa kiufundi. Rangi angavu na miundo ya kuvutia vinaonyesha ubunifu na urithi wa kitamaduni unaowakilishwa na bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo hasa sehemu ya chapa ya Levi's. Levi's ni maarufu kwa mavazi ya denim kama jeans na jaketi. Jeans zimepangwa kwenye rafu na meza. Jaketi na mashati yamening'inizwa kwenye racks . Manikeni amevaa shati jekundu na kaptura ya buluu, ameketi kwenye kiti.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la manguo likiwa limepangwa kwa ustani na linaloonekana kuwa safi na lenye mwangaza mzuri. Mashati yamepangwa kwa safu kwenye rafu na meza. Kila shati limefungwa ndani ya plastiki ikidokeza kuwa ni bidhaa mpya. Rafu na meza zimejaa nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikitengeneza mwonekano wa kuvutia kwa wateja.

Sehemu hii ni duka la mavazi lililo ndani ya jengo lenye mwanga mzuri wa umeme. Mavazi ya rangi mbalimbali yamepangwa kwenye rafu za nguzo ya kuonyesha nguo, yakionyesha aina tofauti za vazi kama sketi, koti na mashati. Duka linaonekana safi na mpangilio wake unavutia wateja.

Hili ni duka la nguo linalo itwa Safari lenye muundo wa kifahari na la kuvutia, mlango ya kioo na mverongo ya maandishi yako juu ya uingilio, huipa duka taswira ya kisasa na maridadi. Ndani kuna mavazi ya aina mbalimbali yalio pangwa kwa ustadi, mashati, gauni na makoti yakiwa kwenye manikini na wavaaji wa nguo.

Hili ni dirisha la mbele la duka la Levi's , chapa maarufu ya mavazi, likiwa limeandikwa kwa ustadi wa biashara ya kisasa. Nembo ya Levi's ya rangi nyekundu iko juu ikitambulika kwa urahisi. Dirisha limepambwa kwa maandishi Curvy Jeans kwa herufi kubwa nyeupe ikielezea jina ya bidhaa zinazolengwa. Ndani ya duka kuna manekini zenye mavazi ya denim hasa jeans na rack za nguo zilizopangwa kwa nadhifu.

Hili ni duka la mavazi rasmi hasa suti za kiume zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Rafu mbili zime jaa suti za rangi mbalimbali bluu, kijivu, nyeusi na kahawia zikiwa zime hifadhiwa kwa uangalifu kwenye wavutio. Baadhi ya suti zina vitambulisho vinavyo onyeshwa bei au ukubwa.

Vichanja vya rangi nyeusi vimepangwa na vitu mbalimbali kama mikufu na hereni. Vinaonyesha urembo kwa namna ya kuvutia. Miwani ya jua, pochi na masanduku madogo yenye vitu viko juu ya rafu nyeupe dhidi ya ukuta wa kahawia laini.

Rafu imejaa nguo za aina mbalimbali kama suruali za jeans , mashati , sketi na gauni zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Juu ya rafu hiyo kuna mikoba na vifaa vingine vya mapambo. Nyuma kuna rafu zaidi zilizojaa nguo na ukuta wenye rangi angavu umechorwa kwa muundo wa kijiometri.

Rafu ya mbao inaonyesha viatu vya michezo vilivyopangwa kwa safu vikiwa na mchanganyiko wa rangi kama kijivu nyeusi na buluu. Juu ya rafu hiyo kuna nguo zilizokunjwa, labda mashati au sweta. Kulia kidogo, nguo zingine zinaning'inia kwenye uaua kutoka suruali hadi makoti.

Duka la mavazi limeandikwa jina Manix clothing store juu ya mlango. Dirisha la mbele linaonyesha mannequin waliovaa mavazi mbali mbali. Upande wa kushoto kuna nguo za mitindo ya kawaida kama suruali na jacket huku kulia kikiwa na mavazi rasmi kama suti.

Hizi ni safu mbili za manikeni walio vaa mavazi ya rangi mbalimbali wakirabiana uso kwa uso katika eneo linalofanana na duka la nguo au jumba la manununzi. Majumba haya yanajumuisha mitindo tofauti kama mavazi ya maua, rangi tambarare, miundo ya miraba. Manikeni wamavalishwa suruali mashati na gauni wakionyesha mitindo ya mavazi.

Hapa ni ndani ya duka la mavazi. Nguo za aina mbalimbali kama mashati, makoti, na magauni zimepangwa vizuri kwenye askai. Mwanga wa dari unamulika vizuri eneo lote la duka.

Ndani ya duka la mavazi kuna nguo mbali mbali ambazo zimepangwa vizuri kwenye askai . Upande wa kushoto kuna suruali za rangi tofauti na kulia kuna: mashati, magauni na blausi.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa juu ya lami likiwa na muundo wa kuvutia, madirisha yaliyotiwa tint na magurudumu ya alloy . Nyuma yake kuna jengo lenye madirisha ya vioo na kivuli chekundu juu ya mlango, pamoja na mimea na viti vya nje, vinavyoashiria sehemu ya mapumziko au biashara.

Magari tofauti yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi katika mazingira ya kijani ya nje. Kuna Isuzu nyeusi, van nyeupe, SUV nyeupe na gari jeusi ambalo lina magurudumu ya alloy yenye muundo wa kipekee. Uwanja wa na nyasi miti kwa nyuma huonyesha mazingira ya nje.

Huu ni wa uwanja wa nyasi wenye magari kadhaa yaliyoegeshwa, na watu wachache, wanatembea karibu. Mandhari ya nyuma ina miti, na mahema, ikidokeza kuwa ni tukio la nje, kama tamasha, mkutano wa kijamii, au maonyesho. Magari haya yana, rangi mbali mbali, kama nyeupe, kijivu, na nyeusi, na ni ya aina tofauti, kama SUV, Sedan na Nissan.

Aina ya gari ya Kia ni muundo wa kisasa wenye grill kubwa na taa za kuvutia. Gari hili ni la kijivu chenye mwonekano wa chuma. Lango la nyuma ni la chuma lenye mapambo ya kisanii, huenda ni la nyumbani au la taasisi. Nambari ya gari limefutwa kwa heshima ya faragha.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva. Aina ya gari hii ni Subaru kwa sababu ya nembo ya Subaru ambayo iko kwenye usukani. Kwenye dashboard kuna gadgets , touch screen na vifungo vya udhibiti. Gear lever ipo kwenye sehemu ya kati ya gari. Ndani ya gari ni safi na limehifadhiwa vizuri.

Hii ni safu ya magari yaliyoegeshwa kwa utaratibu katika nafasi za maegesho huku gari jeupe aina ya SUV likiwa katikati na kuonekana wazi kutoka nyuma. Magari mengine ya rangi za giza yameegeshwa karibu nalo ikionyesha mpangilio wa miji wenye nafasi za matumizi ya magari kwa ufanisi.

Hili ni gari la zamani lenye muundo wa kipekee. Mwili wa chuma unaong'aa. vifenderi vyeusi na magurudumu yenye spoki la mbao. Limeegeshwa kwenye barabara ya mawe pembeni ya ukuta uliopandwa mizabibu ya kijani. Gari hili lina vichwa viwili vikubwa vya taa, kioo cha mbele na sanduku la mbao pembeni kwenye running board .

Hili ni gari aina la sedan yenye rangi ya fedha lililoegeshwa juu ya nyasi huku likiwa na madirisha yaliyotiwa tint na magurudumu ya alloy yanayoongeza mvuto wa kisasa. Katika mandhari ya nyuma, kuna magari mengine yaliyoegeshwa na mazingira yanazungukwa na miti ya kijani kibichi ikiashiria sehemu tulivu ya mtaa au eneo kando la mji.

Gari jeupe aina ya Toyota limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Muonekano wake unaonyesha matumizi ya kawaida hasa kutokana na uchafu kidogo kwenye magurudumu. Mandhari ya nyuma ina jengo lenye paa ya mabati na ukuta za giza ikizungukwa na miti na kijani kibichi.

Hili ni gari la rangi ya fedha iliyoegeshwa kando la eneo la nyasi ikiwa na maandishi ya kibiashara upande wake yanayosema progressive credit quick flexible loans. SMS loan to 23083 . Gari hili lina nambari ya usajili KDA 650E .

Hili ni kundi la watu ambao wamesimama na kuketi karibu na magari yaliyoegeshwa pembezoni mwa barabara au kwenye uwanja wa kijani. Kuna miti ya kijani na mazingira ya asili nyuma yao na watu walioko hapo wanaonekana wakiwa kwa mapumziko, mazungumzo au shughuli ya kijamii.

Hili ni gari la rangi ya manjano lililopambwa kwa mistari mieusi limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, pembeni ya ukuta wa mawe na kuta za zege na muundo wake wa kipekee unaashiria kuwa ni gari la kale au kiharusi. Mwonekano wake ni wa kuvutia. Mwanga wake wa chuma ,vichwa vikubwa vya taa na muundo wa chini unasisitiza uridhi wamagari yenye kasi na nguvu.

Hii ni trela maalum ya kusafirisha magari ikiwa imebeba magari kadhaa. Trela ni ya rangi ya buluu na ina ngazi mbili kiwango cha chini na cha juu ambapo angalau magari matatu yanaonekana, moja chini na mawili juu. Yameegesha karibu na jengo lenye bango linalosomeka car hauler trailer .

Watu kadhaa wameketi mezani katika kituo cha uuzaji wa magari huku wawili wakipeana mikono ishara ya makubaliano ya kibiashara. Karatasi na kompyuta mpakato zipo mezani zikidokeza kuwa mchakato wa maandalizi ya nyaraka unaendelea. Magari yanayoonekana nyuma yanathibitisha kuwa tukio hili linahusiana na ununuzi, ukodishaji au huduma za magari.

Gari jeupe la Volkswagen limeegeshwa kando ya barabara likielekea upande wa kushoto kwa mwelekeo wa mbele. Alama ya kampuni imewekwa wazi katika sehemu ya mbele ya gari, huku taa za kisasa na magurudumu ya alloy yakionyesha muundo wa kisasa. Nyuma kuna miti na majengo yaliyodokeza mazingira ya mtaa wa mji.

Katika uwanja wa kijani uliozungukwa na miti mirefu watu watatu wamesimama karibu na magari matatu. Gari la kijani lenye mlango wazi na gari nyekundu la gurudumu tatu. Mmoja amevaa fulana ya usalama ya manjano na anatembea kuelekea magari hayo. Mwingine amesimama karibu nao akiwa amevaa koti jeupe huku wa tatu akiwa kando ya gari la kijani.

Muamala wa kukabidhi ufunguo wa gari kati ya watu wawili unafanyika kwa mikono iliyounganishwa kwa salamu ya kibiashara. Mandhari ya nyuma yenye magari yaliyofifishwa inaashiria mazingira ya kituo cha magari au wakala wa uuzaji.

Gari jeupe la Toyota limeegeshwa kando ya barabara yenye vumbi mbele ya jengo la mawe lililo jengwa ukuta wa nusu juu. Madirisha na nembo ya Hillcourt yanadhibitisha kuwa ni eneo la makazi huku miti na nyaya za umeme zikionekana kwa umbali chini ya anga angavu.

Hili ni gari jeusi la Honda Stream likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la magari. Gari hili ni aina ya MPV likiwa na madirisha yaliyotiwa tint na magurudumu ya aloi. Limeegeshwa juu ya lami mbele ya jengo la kisasa lenye mihimili ya njano na paa la kisasa.

Hili ni gari la SUV aina ya Toyota yenye rangi nyeusi na nambari ya usajili ya manjano. Gari hili limeegeshwa kwenye nyasi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani na kuna miti mbele ya gari.

Magari ya kibinafsi yame egeshwa kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Kuna ya rangi nyeupe, kijivu na nyeusi. Nyuma yao kuna miti mirefu yenye majani mengi. Anga ni ya samawati safi na mawingu mepesi meupe yanapenya huku na huko.

Hili ni gari la kibinafsi la kisasa. Limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta au duka la jumla, kwani jengo lenye ishara Astrol, linaonekana kwa mbali. Eneo lililoegeshwa gari hilo, ni safi.

Safu ya magari yamepangwa kwenye eneo la wazi. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na kijivu. Nyuma ya magari kuna miti na anga limefunikwa na mawingu mazito.

SUV nyeupe yenye nambari ya usajili ya Kenya limesimama kwenye sehemu wazi ya maegesho. Pembeni mna magari mengine yaliyoegeshwa kwa utaratibu huku majengo yakiwa yanachomoza nyuma yake.

Gari aina ya SUV, lenye rangi ya kijivu, limeegeshwa ndani ya garage ya maegesho yenye mwangaza hafifu. Katika mandhari ya nyuma, kuna gari jingine linaloonekana kwa sehemu tu, nalo likiwa limeegeshwa.

Gari aina ya SUV yenye rangi ya giza ambayo inang'aa na madirisha yake ni safi, limeegeshwa katika eneo lenye changarawe. Kando yake kuna lango lenye rangi ya samawati.

Maegesho haya makubwa yamejaa magari mengi yaliyopangwa kwa mistari nadhifu. Magari haya ni ya aina na rangi mbalimbali. Maegesho yanaonekana kuwa ya kisasa yakiwa na nafasi za kutosha lakini tayari zimejaa.

Magari haya ya kibinafsi yameegeshwa uwanjani ambapo kuna miti. Katika uwanja, watu wengine wamekaa kwenye magari hayo, wengine nyasini, na wengine wamesimama.

Hili ni rundo kubwa la matango pori ya maumbo na ukubwa tofauti yaliyokaushwa yakiwa yamewekwa ardhini na kuzungukwa na nguzo za mbao. Kwa nyuma kuna magunia na zaidi ya matango pori hali inayodokezea kuwa eneo hilo ni soko au gala la kuhifadhi mazao haya.

Watu kadhaa wanashughulika na masanduku yaliyojaa nyanya katika eneo la soko. Mtu mmoja aliyeko mbele ameinama akichambua au kuchukua nyanya kutoka kwenye sanduku. Masanduku ya mbao yamepangwa kwa uwingi yakiwa yamejaa nyanya zilizoiva. Wengine walioko nyuma wamesimama au wameketi, wakifanya kazi kama kuchambua au kupanga mazao.

Kibanda la soko limejengwa kwa mbao na paa la bati likiwa limejaa mapambo ya mikono yenye rangi angavu. Vikuku, mikufu na mapambo mengine vimetundikwa juu huku mbao mbili mbele zikiwa na vito vilivyowekwa kwa ustadi. Meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha waridi imejaa bidhaa mbalimbali na mtu mmoja ameketi nyuma yake. Anga ni ya buluu na mawingu mepesi.

Hii ni mandhari ya soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna vibanda kadhaa vilivyo jaa nguo, zingine zikitundikwa juu na zingine zimepangwa kwa mafungu. Mtu mmoja anasukuma troli lililojaa nguo huku mwingine akiwa amesimama karibu akiwa amevaa shati jekundu.

Mikufu ya ganda la bahari imetundikwa raki ambayo ikoonyesha urembo wa asili . Mikuku vya rangi vimepangwa chini ya mikufu vikiwa na mpangilio wa kuvutia wa rangi na miundo . Vikapu na mapambo ya nyumbani vinaonekana kwa mbali vikiwa na rangi angavu na muundo wa kitamaduni.

Huu ni mkusanyiko wa vinyago vya mbao vilivyopangwa kwenye rafu. Twiga wenye shingo refu na miundo ya kupendeza wakitawala sehemu ya mbele ya rafu, tembo wenye pamba na nyuso zilizochongwa kwa ustadi, na wanyama wadogo kama simba au pundamilia vikiwa vimepangwa kwa ustadi pembeni.

Matunda yamepangwa pamoja katika sehemu ya soko au duka la matunda. Matikiti maji kadhaa yamepangwa pamoja, maganda yao ni ya kijani kibichi yenye mstari ya kijani iliyokolea. Kwa nyuma kuna maembe na huenda kuna maparachichi pia.

Hili ni banda la soko lililojaa bidhaa mbalimbali za mapambo, hasa mikufu, bangili na vitu vya rangi tofautitofauti vinavyoning'inia kwa mvuto wa kibiashara. Pia kuna pochi na vifaa vingine vya mitindo vilivyopangwa kwa uangalifu. Banda hili liko katika soko la wazi na mandhari ya nyuma yanaonesha bandaa mengine. Hali inayodhihirisha shughuli za kibiashara ndogondogo katika mazingira ya miji.

Hili ni banda la sokoni lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Mazingira ya biashara ya chakula cha wawili katika mtaa wa kawaida. Muundo wa banda ni wa mbao na kitambaa cha juu huku bidhaa zimepangwa kwa makini kwenye vifunganishio vya plastiki na mbao.

Hii ni rafu ya soko au duka la bidhaa za mikono. Zikiwa zimejaa sanamu, michoro, na mapambo ya mbao. Kuna sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia na ndege. Pamoja na mashua ya mbao iliyoandikwa M.V. MALINDI.Kuna pia nyumba ndogo za kitamaduni, mashua ndogo zaidi, na vifaa vingine vya urembo vinavyowakilisha sana ya kienyeji ya Afrika Mashariki.

Hili ni kibanda la soko la maua lenye rangi angavu na mandhari ya uchangamfu. Maua yamepangwa kwa vikapu na ndoo za plastiki yakionyesha aina mbalimbali kama waridi, manjano, nyeupe na pinki. Banda liko nje likizungukwa na shugli za watu na magari kwa mbali. Kuna viti vya palstiki kimoja cha buluu na kingine cheupe.

Hili ni soko la wazi la mtaani ambapo watu wanashughulika na bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na bidhaa nyingine zilizopangwa chini. Kuna gari lenye paa la kijani lililoegeshwa pembeni likiashiria usafirishaji wa bidhaa hizo.

Hili ni banda la soko lenye bidhaa mbalimbali za mikono hasaa vito na mikanda ya kupendeza. Upande wa kulia kuna mikanda au mishipi yenye miundo ya kuvutia ikiwa imening'inizwa kwa mpangilio wa wima. Mezani kuna mikufu ya shanga na vito vingine vya mapambo vilivyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu.

Mwanamke amesimama nyuma ya rundo la karoti safi zilizopangwa kwa ustadi . Amevaa apron ya kijani na nyeupe ya miraba. Pembeni kuna ndizi zilizofungwa kwa mafungo na magunia yaliyojaa mazao mengine. Nyuma kuna msongamano wa watu na vibanda vya mbao vinavyofunika bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo watu wanatembea na kununua bidhaa kutoka kwa vibanda mbalimbali. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na maua, nguo, mikoba na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku . Soko hili limepambwa kwa rangi angavu na mapambo ya kuvutia ikiwa na ngazi au sehemu ya juu inayoonyesha kuwa lina ghorofa zaidi ya moja.

sokoni pamejaa rangi angavu za matunda na mboga nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani, matango, na machungwa yamepangwa kwa ustadi juu ya karatasi au magunia. Wauzaji wamekaa karibu, wakiwa macho kusubiri wateja au wakibadilishana mazungumuzo.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na vibanda au meza zinazouza bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizo ni nguo, vitambaa vyenye rangi na vitu vingine vya Sanaa au ufundi.

Watu sokoni wako katika shughuli za kunua bidhaa mbalimbali kutoka kwa wauzaji waliopanga bidhaa zao kwa ustadi. Kuna meza zenye nyanya, vitunguu, sukuma wiki na mboga zingine za majani.

Eneo hili la wazi lina karakana ya kutengeneza na kuuza bidhaa za nyumbani. Kuna sufuria nyingi za chuma, majiko ya makaa na vyombo vingine vya kupikia vikiwa vimepangwa chini na juu ya meza.

Kuna maboga ya kijani yenye madoa ya rangi ya machungwa na manjano pamoja na mengine ya rangi ya krimu. Maboga ya kijani yana umbo la duara lenye mkunjo na yale ya krimu yamechongoka upande wa juu na kupanuka sehemu ya chini.

Hapa ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa bali mbali. Kama vile maua, matunda, nguo na vikapu. Katika maduka kuna wahudumu tofauti ambao wamevalia koti zenye rangi ya samawati.

Bango jekundu na jeupe limebandikwa nje ya jengo la mawe lenye madirisha. Maneno makubwa yanayosomeka Commercial property for sale pamoja na nambari mbili za simu. Picha ndogo ya simu imewekwa upande wa kushoto wa maandishi hayo, ikisisitiza njia ya mawasiliano kwa wanaovutiwa. Mazingira haya yanaonyesha tangazo la mauzo ya mali ya biashara.

Hii ni bustani yenye mandhari ya kuvutia iliyopambwa na mimea mbalimbali na miti mikubwa. Mti wa mnazi upo mbele kabisa ukiwa mkubwa na wenye kivuli kizuri. Majani na vichaka vimepangwa kwa ustadi ikionyesha bustani iliyotunzwa vizuri. Nyumba inaonekana kwa mbali nyuma ya miti ikidokeza kuwa bustani hii ni sehemu ya makazi ya kifahari.

Chumba chenye sakafu ya mbao kimezungukwa na kuta nyeupe ,huku madirisha makubwa ya kioo yakiruhusu mwanga wa asili kuingia kwa wingi. Taa za kisasa zenye muundo wa kipekee zimening'inia kutoka dari zikiongeza mvuto wa kisanii. Dirisha dogo upande wa kulia linakamilisha mpangilio wa usanifu wa ndani unaoonyesha nafasi na mwangaza wa kutosha.

Jengo refu la makazi lina ghorofa kadhaa. Kila moja likiwa na palikoni zenye vyuma vya uzio. Ukuta wa nje umechorwa kwa rangi mbili. Madirisha na milango vipo kila ghorofa, na baadhi ya balikoni ina nguo zilizoning'nizwa, ishara kuwa wakazi wanaishi humo.

Nyumba ya ghorofa imejengwa kwa muundo wa kisasa, kuta zake zikiwa na rangi ya kahawia na beige , huku paa ikiwa jekundu. Lango leusi limefunguliwa likitoa njia ya kuingia kwenye uwanja wa mawe ya kokoto unaoelekea hadi mlangoni. Upande wa kulia wa uwanja huu kuna mimea ya kijani kibichi kinachopamba mazingira ya nje.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina madirisha mengi likiwa na usanifu wa kisasa. Anga ni safi na lina mawingu machache. Kuna nyaya za umeme mbele ya jengo. Gari limeegeshwa sehemu ya chini ya ghorofa.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa kadhaa ina muundo wa kuvutia na usanifu wa mjini. Muundo wake ni wa mchanganyiko wa kuta za matofali na sehemu nyeupe ukionyesha mtindo wa kisasa. Madirisha makubwa na ya wazi katika la ghorofa yanaruhusu mwangaza wa asili. Mistari ya wima ya rangi nyekundu inaongeza mvuto wa muundo.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa zege likiwa na paa tambarare lenye matanki ya maji na paneli za solar juu. Ukuta wa nje una rangi ya waridi hafifu na madirisha mengi yana grill salama. Mabango kadhaa yamebandikwa ukutani.

Hili ni eneo la makazi lenye nyumba kadhaa za ghorofa mbili. Nyumba hizo zina muundo unaofanana. Kuta za manjano zenye mapambo ya mawe ya kijivu, paa za vigae vyekundu, na madirisha makubwa. Nyumba iliyo katikati ina dirisha kubwa la mviringo kwenye ghorofa ya pili, na bustani ndogo mbele yake.

Hili ni jengo refu la makazi lenye rangi ya peach , madirisha ya vioo vya ya bluu na meusi pamoja na mabalkoni kwenye kila ghorofa. Juu ya jengo kuna vifaa mbali mbali kama: antenna na sahani za satellite , vikionyesha matumizi ya teknolojia na mawasiliano.

Hili ni nyumba yenye paa la kijani na kuta za beije ikiwa na muundo wa sehemu kadhaa. Ikiwemo jengo kuu na kiambatisho chenye paa tambarare. Ukuta wa mawe ulio mbele una sehemu ya juu nyeupe na unafunika sehemu ya chini ya nyumba. Upande wa kushoto kuna tanki la maji lililowekwa juu ya fremu ya chuma. Ishara ya maandalizi ya kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani.

Hili ni nyumba ya ghorofa moja iliyo zungukwa na bustani iliyo tunzwa vizuri. Mlango mweupe wenye paneli za kioo na madirisha yenye fremu nyeupe huongeza muonekano wa kisasa na wa kupendeza. Kuta za nje zime jengwa kwa mchanganyiko wa mawe na rangi laini, zikitoa mvuto wa usanifu wa kisasa wa mashambani . Ua la mbele limepambwa kwa nyasi zilizo katwa vizuri na ua wa kijani ulio pangwa kwa mpangilio mzuri.

Hii ni mandhari ya barabara yenye majengo kadhaa nyuma yake. Jengo moja la ghorofa limeandikwa M4 Apartment likionekana kuwa la makazi. Mbele ya majengo haya kuna miundo ya mbao na vifaa mbali mbali. Huenda ni soko la vifaa vya ujenzi au eneo la biashara ndogo ndogo. Anga ni safi na kuna mawingu machache na barabara inaonekana mbele.

Hili ni jengo kubwa la makazi linalojengwa likiwa na paa la mwinuko lililofunikwa kwa vigae vikundu dirisha kadhaa tayari yamefungwa na kuna ngazi iliyoegeshwa upande wa mbele ishara ya shughuli zinazoendelea za ujenzi. Sehemu ya mbele ya kiwanja ina mawe kifusi na mabaki ya vifaa vya ujenzi ,ikionyesha kuwa kazi bado inaendelea.

Bango la huduma za magari zimepachikwa kwenye jengo. Bango hilo linaorodhesha huduma mbalimbali kama vile kupiga chapa ya mwili, kupaka rangi, matengenezo ya mwili wa gari, uchunguzi wa gari na huduma ya kuosha gari. Maelezo hayo yanaambatana na namba ya simu kwa ajili ya mawasiliano.

Hili ni jengo refu la makaazi lenye ghorofa nyingi likiwa limepambwa kwa rangi ya baige na nyeupe. Balkoni zimepangwa kwa mpangilio wa kawaida zikionekana kwenye kila ghorofa. Mbele ya jengo kuna uzio mweusi wa taa za mapambo zenye nyuzi ziazoning'inia juu ya uzio huo. Anga ni safi na lina mawingu machache.

Hili ni jengo la kisasa la makazi lenye ghorofa nyingi likiwa na balcony zilizopangwa kwa mtindo wa kupishana na madirisha makubwa yanayoakisi mwanga wa asili. Mandhari ya nje imezungukwa na miti yenye majani mabichi huku anga likiwa na mawingu yaliyotawanyika. Muundo wa jengo unaonyesha usanifu wa kisasa unaolenga uzuri, mwangaza wa kutosha na matumizi bora ya nafasi.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa kutumia mawe ya kisasa linaonyesha usanifu dhabiti wa miji inayopanuka. Dirisha nyingi zimepangwa kwa mpangilio zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya makazi zilizoko ndani. Sehemu ya chini ina nyasi kavu na udongo.

Jengo la makazi lenye ghorofa tatu limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na mchanganyiko wa mawe, chuma na vioo katika mapambo ya ukuta. Mandhari ya mbele ina mlango mkubwa wa chuma wenye muundo wa duara katikati na pembeni kuna pikipiki iliyoegeshwa.

Majengo ya gorofa yaliyo jengwa kwa matofari na saruji yanaonekana yakiwa yamepangwa kando ya barabara. Baadhi yana rangi ya manjano na mengine yana baraza ya wazi zinazoangalia nje. Nyaya za umeme zimeninginia huku gari jeupe likiwa lime egeshwa barabara karibu na vibanda vya biashara.

Nyumba ya ghorofa iliojengwa kwa mpangilio wa kisasa ina paa za vigae vyekundu zenye mwelekeo wa kipekee. Kuta zake ni nyeupe na madirisha yametundikwa kwa fremu za rangi nyeusi, huku baadhi yakiwa na roshani zilizo na vizio vyeusi vya chuma. Ua wa nje una mimea ya kijani iliotunzwa vizuri.

Majengo ya makazi yenye ghorofa kadhaa yamejengwa kwa rangi ya beige yakizungukwa na lango la chuma lenye mipango ya usalama. Sakafu ya nje imepambwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Anga lina mawingu yaliyotawanyika yakiongeza utulivu wa mandhari ya jioni au asubuhi.

Majengo marefu ya makazi yana rangi ya waridi na nyeupe na bwawa la kuogelea upande wa mbele. Madirisha mengi yanaangazia muundo wa kisasa huku nyasi na miti zikipamba mandhari ya mazingira. Upande wa kulia, uzio wa chuma unaeka mipaka ya eneo hilo kwa usalama na uzuri wa kijani.

Jengo refu linaonekana likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi likiwa na kreni kubwa mbele yake na ngazi kadhaa zikiwa tayari zimekamilika. Sehemu ya juu ina nguzo ya vifaa vya ujenzi ishara kwamba kazi bado inaendelea. Mandhari ya anga ni ya bluu yenye mawingu machache huku miti na majengo mengine yakipatikana katika sehemu ya chini ya mandhari.

Majengo haya marefu ya kisasa yenye vioo vinavyong'aa yanapanda juu kuelekea angani chini ya anga ya samawati iliyo na mawingu meupe yaliyotawanyika. Muundo ya majengo hayo yanaonyesha usanifu wa kisasa na maendeleo ya miji.

Jengo la kisasa linatawala eneo hili kwa mpangilio wa rangi wa kuvutia. Sehemu ya chini imepambwa kwa majani yaliyokolea na vipenyo ikiwa na rangi ya samawati na paneli kubwa za kijivu chini ya paa iliyopinda. Ukuta wa mawe ulio mbele unaongeza hisia ya usalama na mipangilio ya kudumu.

Nyumba yenye paa lililoinuka kwenye pembe limejengwa katika eneo la kijiji. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa na nyasi zilizokauka. Anga ina mawingu kiasi lakini bado kuna mwanga wa kutosha.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Sehemu kubwa ya jengo imepakwa rangi ya kijani iliyokolea na madirisha mengi yamepangwa kwa utaratibu. Pia kuna sehemu za jengo zenye rangi nyingine, nyeupe au kijivu. Anga linaloonekana kuwa jeupe au lina mawingu linaonyesha hali ya hewa mchana.

Sehemu ya duka yenye nembo ya Energy Zone imepambwa na rafu zilizojaa vinywaji za kuongeza nguvu. Mwanga wa buluu umeangaziwa kwenye rafu ukiboresha mwonekano wa bidhaa. Upande wa kulia kuna jokofu la kioo lenye vinywaji zaidi, likiwa na alama ndogo juu yake yenye maandishi na picha zisizoonekana kwa wazi.

Meza imejaa mboga zilizoandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia. Viazi na vitunguu vinaonekana kwa uwazi, kila kundi likiwa limepangwa kwa uangalifu. Juu ya meza, kuna taa zinazotoa mwangaza hafifu wa ndani huku maandishi kama eat good feel good na Indian spices yakining'inia juu yakiongeza mvuto wa mandhari ya kisasa ya sokoni.

Mazingira haya ni ya mbele ya duka ya Naivas. Mwangaza wa manjano unaotokana na taa huko ndani, unaangazia mazingira yenye bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Gari lenye rangi ya nyeusi limeegeshwa mbele yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasa dawa za meno na bidhaa za usafi wa kinywa. Juu ya rafu kuna bango la kijani linalosema: Shield your family from cold and flu virus , likihamasisha ulinzi dhidi ya mafua na homa. Mandhari ya ndani ina sakafu na vigae na taa za fluorescent zinazotoa mwangaza mkali.

Hii ni sehemu ya duka, hasa kitengo cha vifaa vya kuchezea watoto. Rafu zimejaa vinyago vya pamba kama dubu, paka na wanyama wengine wa kuchezea. Michezo ya bodi imepangwa kwenye rafu za kati. Vifaa vingine vya watoto huenda ni magari ya kuchezea mipira au seti za kujifunza.

Hii ni sehemu ya ndani ya supemarket hasa kwenye eneo ya vyakula vilivyo gandishwa. Friza ziko upande wa kulia zikiwa na milango ya kioo na zimejaa bidhaa. Upande wa kushoto kuna bidhaa zilizopakiwa, huenda ni nafaka, vitafuno au bidhaa za nyumbani. Troli za ununuzi zipo katikati ya aisle ikionyesha shughuli ya kawaida ya ununuzi.

Hii sehemu ya ndani ya supermarket hasa kitengo cha mikate na vitafunwa vilivyookwa. Kesi ya kioo ya kushoto imejaa mikate na vitanfunwa kama pastries na buns . Rafu ya kulia na kati zimepangwa kwa ustadi na zimejaa mikate iliyopakiwa, Croissants na bidhaa zingine za bakery . Sakafu ina muundo wa kijiometri wa rangi ya kahawia na beige . Dari imetengenezwa kwa fremu za chuma.

Hii ni sehemu ya ndani ya supermarket yenye matangazo ya punguzo la bei. Mabango mekundu na meupe ya promo yamebandikwa juu na kwenye rafu. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali. Number za aisle zinaonekana moja na nane. Mifuko mikubwa ya bidhaa huenda ni mchele au nafaka, imepangwa mbele.

Sehemu ya ndani ya duka hii ni la vyakula, kifungu cha katikati kimepangwa kwa safu mbili za rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama makopo ya vyakula, viungo na bidhaa za kusindikwa. Wateja wawili wanaonekana mmoja akivuta troli lililojaa bidhaa na mwingine akiwa ameshika kikapu chekundu cha ununuzi akiangalia bidhaa kwenye rafu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu ya Naivas , hususan kaunta ya kuuzia vitafunwa na vinywaji. Kuna stendi ya maonyesho ya keki, mikate na vitafunwa vingine, ikiangaziwa vizuri na taa za dari. Ukutani kuna muundo wa vigae vya kijiometri na mandhari ya chuma na plastiki huongeza muonekano wa kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la vifaa vya nyumbani hasa sehemu ya mashine za kufua nguo na kukausha. Zimepangwa mbele ya bango la kibiashara linaloonyesha tangazo la LG. Sakafu ni ya vigae, taa ni angavu na kuna safu nyingine za vifaa za kutazama nyuma ya mashine hizi.

Mamboga na matunda safi yametandazwa kwenye sehemu maalum ya duka la vyakula yakiwa yamepangwa kwa mistari na vikapu vyenye namba za bei zilizwekwa juu matango pilipili, mboga, nyanya, biringanya, radishi na Lettuce ni baadhi ya mazao yanayoonekana kwa uwazi.

Hizi ni mifuko ya chakula cha mbwa iliyopangwa vizuri kwenye rafu za duka. Kila mfuko una rangi tofauti na maandishi ya chapa ya bidhaa yakionyesha aina mbalimbali za chakula kwa ajili ya mbwa.

Hii ji sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Mbele kuna manikina waliovaa mavazi ya kuogelea ya rangi angavu yakionyesha mitindo tofauti ya mavazi ya majira ya joto. Nyuma yao kuna miti ya krismasi ya bandia, jambo linaloonyesha mchanganyiko wa misimu. Majira ya joto na sherehe za krismasi.

Sehemu ya maduka ya vyakula inaonyesha sehemu ya Hot Deli iliyoandaliwa kwa ajili ya huduma ya haraka ya chakula cha moto. Juu ya kaunta kuna maandiko yanayoelezea huduma ya Hot Deli na pembeni kuna rafu nyekundu yenye safu kadhaa za vinywaji vya nishati kama monster energy pamoja na vitafunio na bidhaa nyingine ndogo ndogo.

Hii ni korido ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa sabuni na vifaa vya usafi wa mwili. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na chapa tofauti kama vile Lux na Dove. Rafu zimepangwa kwa safu zikionyesha urahisi wa kuchagua bidhaa kulingana na chapa au bei.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la vyakula ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Rafu hizo zimepangwa kwa utaratibu na zimejaa vifurushi, makopo na vitu vingine vya dukani. Sakafu ni safi na kuna miundo ya chuma inayopita katika ya njia. Nuru inatoka juu ikiangazia bidhaa kwenye rafu.

Hii ni sehemu la duka la pombe ndani ya jengo kubwa la kibiashara. Kuna rafu zilizojaa chupa na bidhaa mbalimbali, hasa vinywaji vya pombe. Juu ya eneo hilo kuna bango kubwa lenye maandishi Liquor Store .